Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ya watu wazima, likiwa na wanafunzi mbalimbali wameketi kwenye viti vya plastiki wakiizunguka meza na kuelekazwa na mwalimu wao.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya darasa likiwa na watu wazima mbalimbali wameketi kwenye viti, huku wakisikiliza somo kutoka kwa wakufunzi waliosimama mbele yao.

Jengo linalotumika kama darasa likiwa na watu wazima mbalimbali wameketi kwenye viti huku mkufunzi wao akiwa amesimama katikati ya meza na kuwafundisha.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ya watu wazima, kikiwa na wanafunzi wanawake, wameketi kwenye dawati wakitatua jaribu kutoka kwenye kitabu.

Chumba kinachotumika kama darasa katika ngazi ya elimu ya watu wazima, ikiwa na wanafunzi wanaume kwa wanawake wameketi kwenye madawati huku mwalimu akisimama mbele na kuwafundisha.

Ukumbi mkubwa, unaotumika kama darasa la watu wazima, likiwa na wanafunzi mbalimbali; watu wazima wanawake kwa wanaume, wameketi katika viti vya plastiki wakimsikiliza mkufunzi.

Chumba kinacho tumika kama darasa, kikiwa na wanafunzi wameketi kwenye dawati Huku mwalimu wao akiwa ubaoni na mwanafunzi mwingine anayeandika kwa kutumia chaki.

Kitabu kinacho tumika katika elimu ya shule ya msingi, kikiwa na kurasa yenye picha ya mtu mzima aliyevalia kanzu na mtoto mwenye kaptula.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika elimu ya shule ya msingi, kikiwa na wanafunzi wameketi kwenye madawati huku mwalimu wao amesimama mbele akiwafundisha.

Jengo la ghorofa likiwa na ngazi zilizotengenezwa kwa zege pamoja na vyuma, pembezoni pakiwa na bustani nzuri iliyokatwa manyasi.

Chumba katika jengo kinachotumika kama maabara katika shule za sekondari, kina meza zenye masinki yanayoruhusu wanafunzi kuosha vyombo baada ya majaribio.

Wasimamizi wa mitihani wakiwa nje ya jengo linalotumika kwa kufanyia mitihani, wakiwa wanafunga mitihani kwenye bahasha baada ya kumaliza zoezi la kuwatahini wanafunzi.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara katika elimu ya sekondari, ikiwa na meza kwa ajili ya majaribio, pembeni kuna masinki kuwasaidia wanafunzi kuosha vyombo baada ya kufanya majaribio.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maaabara katika elimu ngazi ya sekondari, kikiwa na stuli pamoja na meza zenye masinki, yanayowasaidia wanafunzi kuosha vyombo baada ya majaribio.

Jengo kubwa linalotumika kama bweni katika shule za sekondari, ikiwa na vitanda vya ngazi tatu vyenye magodoro ya wanafunzi.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maktaba katika elimu ya sekondari, kikiwa na wanafunzi wawili wa kike waliovaa mashati meupe pamoja na tai, wakichagua vitabu kutoka kwenye makabati.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika elimu ya ngazi ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi kwenye madawati, huku wakimsikiliza mwalimu.

Chumba kinachotumika kama darasa la kusomea, kikiwa na wanafunzi wa ngazi ya chuo kikuu wakijifunza kwa pamoja wakitumia kopyuta mpakato.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ngazi ya chuo kikuu kikiwa na wanafunzi mbalimbali wameketi kwenye madawati, huku mkufunzi wao akiwafundisha kutoka mbele ya darasa.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika chuo cha urembo kikiwa na mwalimu aliyevaa koti jeupe, anafundisha wanafunzi walioketi kwenye madawati.

Jengo kubwa linalotumika kama chumba cha mtihani, kikiwa na wanafunzi wengi wameketi kwenye madawati wakiendelea na zoezi la kufanya mitihani.

Chumba kinachotumika kama maktaba katika elimu ya chuo kikuu kikiwa na wanafunzi mbalimbali wanasoma kwenye madawati wengine wakitumia kompyuta mpakato.

Jengo kubwa linalotumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu kukiwa na wanafunzi wameketi kwenye madawati, huku wakimsikiliza mwalimu wao aliye simama mbele.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa, katika elimu ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi wameketi, wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Jengo kubwa linalotumika kama darasa likiwa na viti katika muundo wa duara vyenye rangi nyekundu, vilivyokaliwa na wanafunzi mbalimbali wakimsikiliza mwalimu aliyepo katikati.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi za stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wanajifunza jinsi ya kutengeneza samani.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wanasoma somo la compyuta kwa vitendo, huku mwalimu wao akiwaelekeza.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi za kazi, kikiwa na wanafunzi wa kiume wakiendelea kujifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza kifaa aina ya simu.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na mwanafunzi akisoma kwa vitendo jinsi ya kutengeneza mashine inayotumia umeme.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na mwanafunzi wa kike aliyevaa kilemba na koti akiendelea kujifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa vya umeme.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ustadi na ufundi, kikiwa na wanafunzi wawili wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza mashine ya umeme.